Chupa ya dawa za wanyama, na boksi lake lililobeba maelekezo ya namna ya kutumia dawa hii ya wanyama, kwa utaratibu mzuri.